Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga anahudumia wagonwa ndani ya wodi ya wagonjwa mahututi. Vifaa vya kimatibabu ma vitanda vingi vinaonyesha mazingira ya huduma maalum ya afya. Uangalifu na tahadhari zimepewa kipaumbele kwa ajili ya usalama wa wagonjwa.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha kudhurungi akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevalia sketi na shati jeupe. Vifaa vya matibabu vimeandaliwa kwenye troli, huku wengine wakisubiri huduma katika chumba cha afya chenye mandhari ya kijamii. Mazingira haya yanahusisha juhudi za kinga na huduma za afya za jamii.

Muuguzi amevalia vazi la taaluma, barakoa na glavu akichanja mtu mkononi huku wengine wakisubiri huduma kwenye eneo la afya. Hii ni shughuli ya uchanjaji inayolenga kuimarisha kinga didhi ya magonjwa.

Mgonjwa amelazwa kitandani huku mashine za uangalizi wa afya zikifuatilia hali yake. Mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kujikinga anamhudumia kwa uangalifu. Vyombo vya tiba vimepangwa kuonyesha mazingira ya uangalizi wa hali ya juu.

Mtu anatumia kalamu nyekundu kuandika kwenye daftari lamatiabu lililoandikwa cardex huku fomu za kijani na samawati zikiwa mezani. Karatasi moja ina nembo ya County Government of Kajiado na Health Services Department. Vifaa vya kitabibu vimewekewa kwenye trei ya samawati upande wa nyuma.

Mhudumu wa afya aliyevalia sare ya waridi anatoa chanjo kwa mtoto aliyevaa maski mbele ya kundi la watu waliovaa barakoa. Tukio hii inafanyika nje ikidhihirisha juhudi za kutoa huduma za kinga kwa jamii. Mazingira haya yanaangazia kampeni za afya ya umma kwa usalama ya watoto.

Gari la huduma la afya linatoa huduma katika eneo la kijani likiwa limeandikwa Beyond zero mobile clinic na namba ya msalaba watiba. Kuna mtu mmoja ndani ya gari na mwingine karibu na meza akionekana kijuhusisha na shughuli za kliniki. Mazingira ya asili yanatoa muonekano wa huduma inaopelekwa kwa jamii ya pembezoni.

Kliniki ya kuhamahama yenye nembo ya Beyond Zero Mobile Clinic imeegeshwa kwenye eneo la wazi ikiashiria huduma za afya zinazowafikia watu waliko mbali na vituo hivi. Watu watatu wameketi kwenye meza ya plastiki mbele ya gari hilo wakihusika katika majadiliano au ushauri wa kitibabu. Madirisha yametundikwa mapazia ya samawati huku ngazi zikielekea mlangoni.

Gari maalum la kutoa huduma za afya limeegeshwa pembezoni mwa barabara na watu kadhaa wamekusanyika karibu. Wengine wakiingia ndani ,huduma za matibabu zikiwafikia wananchi moja ka moja kwa nia ya kliniki inayo tembea. Ikiwa ni juhudi ya kusaidia jamii.

Gari la huduma ya afya linaloitwa Beyond Zero Mobile Clinic limeegeshwa karibu na mazingira ya kijani ,likiwa na ngazi zinazoelekea ndani. Mwanamke aliyebeba mtoto na mwavuli anapita mbele ya gari hilo. Mandhari inaangazia juhudi za kuwafikia wananchi kwa huduma za afya ya vijijini au maeneo yaliyo mbali na vituo vya kawaida.

Watu wamesimama kwa mstari wakishiriki tukio la afya linaloangazia tiba ya macho huku kamera na wapigapicha wakinasa matukio. Bango kubwa linatangaza kampeni za kutokomeza trakoma kwa ushirikiano wa mashirika mbalimbali. Mandhari huonyesha juhudi za kuunganisha jamii na huduma za afya.

Gari la Beyond Zero Mobile Clinic limeeegeshwa karibu na kundi la watu waliovaa mavazi rasmi huku mtu mmoja akishuka kutoka ndani ya gari kupitia zulia jekundu. Tukio linaonyesha hafla au uzinduzi ya huduma ya afya inayotembea ikisisitiza juhudi za kufikia jamii kwa huduma muhimu. Mazingira yanahdhirisha mshikamano wa kijamii na umuhimu wa afya ya umma.

Wahudumu wa afya wakihudumia wakaazi kwenye tukio la kutoa huduma za afya kwa jamii wakitumia fomu, dawa na vifaa tibu. Mandhari ya nje inaonyesha juhudi za kuhamasisha afya ya uzazi huku bango la Material Health Kenya likiwa nyuma ya meza ya wahudumu. Tukio limefanyika kwenye mazingira ya wazi yenye miti na hema likiwa na lengo la kusafisha huduma karibu na jamii.

Kikundi cha watu wamekusanyika katika chumba cha hospitali. Wakiwa karibu na kitanda ambacho mama ameketi na mtoto mchanga. Mmoja ameshika mtoto kwa upole, huku wengine wakitabasamu kwa furaha. Mapazia ya kijani na samawati yanapamba chumba, ikiongeza utulivu na mazingira ya uzazi.

Vifaa vitano vya kitibabu vimepangwa kwa mpangilio. Handpiece ya kuchimba meno, kioo cha kuangalia sehemu zisizoonekana kirahisi, scaler ya kuondoa uchafu, probe ya kuchunguza na forceps ya kung'oa meno. Mpangilio huu unaakisi mazingira ya kazi ya daktari wa meno, usafi na utayari.

Mdomo umefunguliwa kuonyesha meno yaliyo oza na yaliyo potea. Huku. mikono yenye glavu ikishika midomo. Manthari inaelekea kwenye ujumbe wa kliniki ya meno kuhusu huduma za kurejesha tabasamu.

Mtaalamu wa meno amevaa glavu na koti jeupe akimhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha tiba. Vifaa vya matibabu vimepengwa kwa kliniki ya kisasa na dirisha linaingiza mwangaza wa kutosha. Mandhari haya huonyesha huduma ya kitaalamu ya afya ya kinywa.

Mgonjwa amefungua mdomo na daktari wa meno anatumia kifaa cha kusafisha meno kwa uangalifu. Glavu za samawati zinalinda mkono wa daktari wakati wa utaratibu huo wa kitibabu.

Mikono yenye glavu za samawati la kushikilia vifaa vya uchunguzi wa meno kama vioo na vipimo mbele ya mandhari safi ya rangi nyeupe. Vifaa hivyo hutumika na madaktari wa meno kuchunguza afya ya kinywa.

Mtaalamu wa meno amevaa glavu za samawati akiinua mdomo wa mgonjwa, ukiwa na mapengo na mpangilio wa meno ya juu. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha kliniki huku vifaa vya meno vikiwa karibu. Ikionyesha uchunguzi wa afya ya kinywa unaofanyika.

Mfano mkubwa wa jino jeupe limesimama wima mbele ya mandhari ya samawati angavu. Pembeni yake likiwa kifaa cha kutazamia cha daktari wa meno. Muundo wa kifaa una sehemu ya duara inayong'oa na mpini mrefu. Taswira hii inasisitiza usafi wa kinywa na umuhimu wa zana za kitaalamu katika utunzaji wa meno.

Mtaalam wa meno amevalia mavazi ya kujikinga na anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu akisaidiwa na mfanyikazi mwingine wa kliniki. Wote wamevalia glavu, ngao za uso na sare za kitibabu. Katika mazingira ya kliniki ya kisasa yenye vifaa vya matibabu ya meno.

Mikono miwili inashikilia mswaki na dawa ya meno ambapo dawa yenye mistari ya samawati na nyeupe inabonyezwa juu ya mswaki kwenye brashi za samawati na nyeupe. Uso wa mtu unaonekana kwa mbali lakini umakini umeelekezwa kwenye maandalizi ya kusafisha meno, ishara ya utunzaji wa usafi wa kinywa.

Glovu za upasuaji zimeshika vifaa vitatu vya uchunguzi wa meno. Kioo cha meno, kifaa cha kuchunguza na kifaa cha kutoa uchafu. Muundo wa usafi na vifaa hivyo vinaashiria mazingira ya kliniki yanayolenga huduma ya afya ya kinywa. Taswira hii inaakisi utayari wa mtaalamu katika uchunguzi au matibabu ya meno.

Mtu amefungua mdomo akionyesha meno mapya meupe yaliyo pangwa kwa usahihi yakionekana kuvutia. Mwonekano huu unaashiria furaha na kuridhika baada ya mchakato wa kurekebisha meno kukamilika.

Mkono mmoja unashikilia kitu chembamba kama kijiti katika mazingira ya nje yenye rangi za kijani na kahawia zilizofifia mandhari hii inaangazia uhusiano wa karibu kati ya binadamu na mazingira ikionyesha umakini wa mguso wa maumbile ya asili.

Daktari wa meno amevalia glavu na miwani akifanya uchunguzi wa kinywa cha mgonjwa kwa kutumia kioo kifaa cha matibabu. Mgonjwa amelala kifudifudi huku mdomo ukiwa wazi kurahisisha kuchimba. Mandhari haya yanasisiza wa utunzaji wa afya ya kinywa kitaalamu.

Watu wanasimama ndani ya maji ya mafuriko, karibu na jengo la samawati. Wengine wakisaidiana na mtoto akibebwa. Hali ya dharura inaonekana wazi ikihitaji msaada wa haraka kwa jamii iliyoadhirika .Mazingira haya yanabeba uzito wa adhari za mabadiliko ya tabia nchi.

Maji yamejaa barabarani na watu wanatembea kwenye mafuriko wakibeba mizigo na kusaidiana. Majengo ya mijini yako nyuma yakionyesha athari za mafuriko katika eneo la makazi. Mandhari hii inaakisi changamoto za kijamii wakati wa majanga ya asili.

Wahudumu wa dharura, wamebeba mgonjwa kwenye machela. Wakielekea kwenye gari la wagonjwa, mbele ya Kenyatta National Hospital. Wamevalia sare nyekundu, helmeti za machungwa na vifaa vya kujikinga. Mandhari inaonyesha mshikamano wa kasi, wa huduma ya uokoaji barabarani.

Watu kadha wakiwemo walio kwenye sare za vesti nyekundu wamesimama karibu na jengo lililoathiriwa na uharibifu wa muundo. Vifusi na vifaa vilivyovunjika viko sakafuni huku wengine wakionekana wakitathmini hali au kujadili hatua za kuchukua. Mandhari ya milima na miti kwa nyuma yanaongeza muktadha wa tukio hili la dharura.

Wazimamoto waliovalia kofia za njano na mavazi maalum wanashiriki tukio la dharura njiani na gari kubwa jekundu la kuzima moto. Mtu aliyevaa fulana nyeupe na koti jekundu yupo karibu. Pembeni, tukio na gari jeusi na ukuta wenye maandishi ya usalama. Maandhari hii inasisitiza mshikamano katika kukabili majanga.

Watu waliovaa maboti ya kujiokoa na barakoa wanasafiri kwa mashua juu ya maji wakiwa wamebeba magunia yenye nembo ya shirika ya mpango ya chakula duniani. Mandhari inaonyesha juhudi za usambazaji wa msaada ya kibinadamu kupitia njia za maji. Huenda katika maeneo yaliyoathiriwa na janga au mafuriko.

Watu wanne wanashirikiana kuchimba ardhi yenye majani wakitumia jembe, huku bomba kubwa likiwa pembeni. Mazingira haya huonyesha kazi ya ujenzi au usimamizi wa miundo mbinu ya maji kwa juhudi za pamoja.

Matone ya maji yanaruka hewani baada ya kugonga uso wa chombo yakitengeneza miale na muundo wa kipekee. Mwendo wa maji umejazwa nguvu na uzuri wa asili. Taswira hii inasisitiza uzuri wa mabadiliko ya papo hapo katika mazingira ya kawaida.

Mizabibu imepangwa kwa safu sambamba juu ya udongo kavu ikiungwa na nguzo za mbao na waya. Anga lenye mawingu kidogo huongeza utulivu wa mandhari ya kilimo cha zabibu. Mazingira haya yanadhihirisha umakini wa bustani ya kisasa inayohifadhi rotuba.

Mtu anayezamia baharini amezungukwa na samaki wa rangi tofauti huku ameshika bomba la hewa. Viumbe vya majini na miamba ya tumbare huunda mandhari ya kuvutia na tulivu chini ya maji.

Njia ya udongo imekatika katikati ya eneo la msitu huku vumbi likiwa angani na miti ikizunguka upande mmoja. Upande mwingine, imefyekwa kuashiria athari za ufyekaji misitu na uendelezaji wa ardhi. Mwanga wa jioni unaongezeka uzito na mandhari ya mabadiliko ya mazingira.

Jokofu kubwa lenye madoa ya kutu limesimama ndani ya chumba chenye vifaa vya kuchakata chakula au maabara. Pembeni, kuna mashine ya chuma na meza iliyojaa vifaa vya kazi. Mandhari ya jumla inaakisi hali ya uchakavu na mpangilio wa kazi usio rasmi.

Jengo la rangi ya samawati lina mandhari ya kijijini na barabara ya zege mbele yake, huku watu wakihudumiwa ndani na nje. Chumba cha ndani kina viti vya plastiki. Nguzo na dirisha kubwa linaloleta mwanga wa asili. Mazingira haya yanaskiza huduma za kijamii katika jamii ya pembezoni.

Maduka ya dawa yamepangwa kwa ustadi na bidhaa mbalimbali zikiwekwa kwenye rafu za kabati za vioo. Dawa, vifaa vya utunzaji wa ngozi, meno na lishe vimewekwa katika mpangilio safi na wa kuvutia. Kiti cha samawati katikati kinaboresha uzoefu wa mteja.

Maabara ina darubini ya aina ya Labomed pamoja na daftari la kumbuku lenye taarifa za sampuli na matokeo. Kuna jedwali ukutani inayoonyesha viwango vya uchunguzi wa AFB na masharti ya udhibitisho wa matokeo. Mandhari hii inaonyesha utaratibu wa kazi wa kitaalam katika maabara ya uchunguzi.

Mashine ya kipimo cha shinikizo la damu inaonyesha alama za kawaida mia moja na nane kwa juu, sitini na tisa kwa chini na mapigo sabini na nane kwa dakika. Kifaa hiki cha kidijitali kinaonyesha tarehe na saa na kiko tayari kwa matumizi ya haraka ya nyumbani au kliniki. Mazingira haya yanasisitiza usimamizi wa afya binafsi kwa teknolojia rahisi.

Chumba kidogo cha uchunguzi kimewekwa mashine ya ultrasound ya kisasa yenye skrini inayoonyesha picha mbili za uchunguzi na sehemu ya kudhibiti. Kitanda cha mgonjwa kipo pembeni ikiwa juu ya matofali ya mbao na viti pamoja na vifaa vya matibabu viko upande wa kushoto. Mazingira haya yanaonyesha huduma ya uchunguzi wa afya kwa teknolojia rahisi inayotumika kliniki za mtaa.

Jokofu la maabara lenye nembo ya forma limehifadhiwa vifaa vya uchunguzi likiwa na onyo la do not switch off . Juu yake kuna kifaa cha fermo chenye kipimo mduruara na skrini ya kidijitali. Maeneo ya pembeni yana vifaa vya kazi. Kompyuta alama ya biohazard yakisisitiza usalama wa maabara na utunzaji.

Kifaa cha kisasa cha matibabu kimewekwa juu ya meza hospitali ikionyesha vipimo vya afya kama mipigo ya moyo na kiwango cha oksijeni mwilini. Grafu ya ECG inaonyesha mdundo wa moyo huku namba kubwa zikionyesha hali ya mgonjwa kwa wakati halisi. Vifaa vya ziada kama kipimo cha shinikizo la damu na chupa ya oksijeni vimepangwa pembeni kwa matumizi ya haraka.

Kifaa cha plastiki chenye ujazo wa lita tano kimejazwa na dawa ya kuua vidudu aina ya surgical spirit yenye asilimia fulani ya pombe. Kifaa hiki kina maelezo ya matumizi, tahadhari, tarehe ya utengenezaji, na muda wa kumtumia, yote yakiwa yameandikwa kwa rangi ya meusi. Dawa hii imetengenezwa nchini Kenya na kampuni ya Dearim Enterprises

Kitanda cha hospitalini kina mfumo wa kuvuta mguu uliofungwa bandeji ikiungwa na kamba na uzani, juu ya fremu ya chuma. Mtaalamu wa afya aliyevaa glavu na aproni ya kijani anarekebisha mpagilio huo. Manthari haya yanaangazia huduma za upasuaji wa mifupa katika hospitali ya kitaifa.

Mashine ya kisasa ya maabara imewekwa juu ya meza pamoja na kompyuta zenye skrini mbili zikitumika kuratibu vipimo. Pembeni kuna printer na draw tatu za kuhifadhi vifaa muhimu, huku kiti cha maabara kikiwa tayari kwa mtaalamu. Mazingira ni safi na yamepangwa kwa ufanisi kuonyesha kwa utayari kwa kazi za kisayansi.

Ndani ya jokofu kuna vifaa vya matibabu vikiwemo sindano, vijidonge, kalamu za dawa na chupa ndogo za dawa zilizopangwa kwenye kontaina jeupe. Rafu ya juu na masunduku ya dawa na kalamu mbili huku sehemu ya mlango ikiwa na sindano na masanduku mengine. Sakafu ya vigae inaonekana chini pamoja na mguu wa mtu aliyevaa kiatu cha manjano.

Magongo ya kutembelea yamesimama wima yakiwa yameegemezwa kwenye kitembezi cha chuma chenye mipini mieusi. Vyote vimewekwa juu ya sakafu ya vigae, huku kiti kikiwa nyuma. Vifaa hivi vinaashiria msaada wa kutembea wa watu wenye changamoto za kiafya au waliopata majeraha.

Mtu mwenye nywele nyeusi na shati la mistari amefunika uso kwa mikono yote miwili akiwa katika mazingira ya giza na tulivu. Mandhari hii inasisitiza hali ya huzuni, msongo wa mawazo au tafakari ya kina, ikionyesha hisia za ndani na changamoto za kiakili.

Mtu ameketi ofisini akiwa ameshika kichwa kwa mikono kana kwamba ameshika au anawaza sana. Meza imepangwa na kompyuta mpakato. Miwani, kikombe cha kahawa na daftari. Huku mwanga wa asili ukiingia kupitia dirisha kubwa lililo nyuma yake.

Dawa ya Dexazone enye ujazo wa mililita hamsini imetengezwa kwa ajili ya kutibu hali za uzembe ikiwa na kiambato cha dexazone, sodium sulphate kwa kiwango cha mililita mbili kwa miligramu. Nebo ya Bimeta iko kwenye box na chuba na picha za wanyama inaashiria matumizi ya vitibabu kwa mifugo.

Chupa na boksi la virutubisho vya Health Aid Vitamin A 5000 IU, vimepangwa pamoja vyenye rangi ya kijani na nyeupe na maandishi ya matumizi ya kila siku. Uwasilishaji huu unalenga afya ya macho na ngozi kupitia lishe ya virutubisho. Mazingira yanasisitiza ufanisi na urahisi wa kutumia.

Kifurushi cha dawa ya Acetaminophen miligramu mia tano kutoka Liveath Bio-pharmac imeandikwa madhumuni yake kuondoa maumivu na kushusha homa na kimepangwa kwa pamoja na kifuniko cha vidonge kumi. Muundo wa maandishi na nembo unaonyesha usambazaji wa dawa ya kawaida ya kutuliza maumivu.

Mkono wa mtoto kidole kimechorwa kwa kalamu ya rangi ya samawati. Mavazi ya watu wanaohusika yanaashiria tuko rasmi la afyia kama vile kampeni ya chanjo au huduma ya kimatibabu kwa watoto.

Mtoto mcahnaga ameshikwa kwa uangalifu huku mtaalamu wa afya akitoa chanjo kwa kutumia sindano. Mazingira ya kliniki na blanketi la mtoto vinaashiria utunzaji wa kiafya. Taswira hii inasisitiza umuhimu wa kinga kwa watoto wadogo.

Mtoto wa kike aliyevalia topu ya waridi na mapambo ya nywele anatazama juu kwa shauku huku mtu aliyevaa vazi la chungwa akiinua kifaa kidogo juu ya kichwa chake. Pembeni mtu mwingine aliyevaa nguo enye miundo ya kijani na samawati anasimama kwa utulivu akiangalia tukio hilo. Mandhari ya kijani kibichi zunguka tukio hilo likipaa uzuri wa mazingira ya nje na hali ya furaha ya mtoto.

Watoto wanne wameketi kwenye mkeka wakichunguza kitabu chenye michoro ya kuvutia, akionekana kushiriki kwa pamoja katika shughuli ya kujifunza. Mazingira ni ya ndani, yenye ukuta wa mawe, na mihimili ya ubao, yakionyesha mandhari ya kijijini.

Mtoa huduma aliyevalia koti cheupe na barakoa anasimama katikati, huku mama akimshika mtoto aliyezaliwa karibuni. Pembeni, afisa anayeandika anaonyesha shughuli za usimamizi wa kliniki ya kijamii. Mazingira ni ya utulivu na yakusaidia huduma ya afya.

Sehemu ya mkono ina jeraha ndogo lenye umbo la duara. Limezungukwa na wekundu unaoashiria mwasho au maambukizi . Ngozi ina madoa madogo na muundo wa kawaida wa ngozi unaonekana kwa ukaribu. Mavazi ya rangi nyororo zenye michoro huongeza mandhari ya kupendeza.

Mtoto mchanga amelala kitandani akiwa amezungukwa na vifaa vya matibabu huku muuguzi akimhudumia kwa utulivu. Kando, mama ameketi karibu na mtoto wake mwingine akimshika kwa upendo. Dirisha kubwa linaingiza mwanga wa asili unaoangaza wodi yenye vitanda kadhaa na mazingira ya upole.

Mtoto amevaa barakoa na ananawa mikono kwa kutumia maji ya bomba katika kituo wazi cha usafi akiwa chini ya uangalizi wa mtu mzima. Nyuma yao, kuna watu wengine waliokusanyika wakishiriki shughuli za kijamii au kampeni za afya. Mandhari ya nje na ustaarabu wa kunawa mikono unaashiria kuhimiza usafi na kujipanga dhidi ya magonjwa.

Muuguzi aliyesimama kando ya kitanda, anashika kifua cha mgonjwa aliyevalia blanketi ya njano, akionekana kumtazama kwa umakini. Alama yake ni H, inaashiria hospitali ya Kenyatta huku vifaa vya matibabu vikionekana nyuma. Mandhari haya yanaonyesha huruma ya huduma ya afya kwa mgonjwa aliyezuiwa kitandani.

Mikono ya mtu mzima imeshika mkono wa mtoto mchanga huku akitumia kalamu nyeusi kuweka alama kwenye kidole cha mtoto mtu huyo amevaa fulana ya njano na kitambulisho cha samawati ishara ya kushiriki katika kampeni ya afya au chanjo. Mavazi ya mtoto ina rangi nyeupe na nyekundu yakionyesha hali ya utunzaji na uangalizi wa kiafya kwa watoto wadogo.

Mikono yenye vidole vilivyopinda na kuvimba vinaonyesha hali ya kiafya inayohitaji uangalizi wa kimatibabu. Ngozi imekunjana huku kucha zikiwa fupi na zisizo sawa. Mwonekano huu umeibua hisia za uchungu na hitaji la matibabu ya viungo.

Mikono miwili yenye mapambo kama saa, vikuku na utepe mweusi vimenuliwa juu kwa mtindo wa kuonyesha viganja. Rangi na mpangilio wa mapambo huleta mvuto wa kipekee kwa mitindo wa kibinafsi. Mazingira haya yanasisitiza uzuri wa mpango ya mikononi.

Bondia mwenye glavu za samawati amampiga mpinzani wake mwenye glavu nyekundu kwa nguvu usoni. huku mwili wake ukiwa umechangmamka na mikono imenyooka kwa udhabiti. uso wa bondia aliyepigwa umegeuzwa upande akionekana kushangazwa na nguvu ya mpigo huo.

Majani ya kijani yenye muundo wa manyoya yameambatana na shaada ya duara ya kahawia, vilivyokauka. Ukuta wa udongo ulionyuma unaongeza rangi ya asili kwenye mandhari, mimea hii inaonekana kuwa katika hatua ya mwisho ya ukuaji.

Mimea ya nyanya na vitunguu kukua katika udongo uliolimwa vizuri, huku miti na uzio wa mbao vikizunguka bustani hiyo ndogo. Nyanya mbichi zinaning'inia kwenye mizabibu iliyofungwa kwa miti ya kusaidia. Mazingira haya huonyesha kilimo cha nyumbani, chenye matumaini na utengenezaji bora.

Majani mabichi yamejaa kwa wingi huku maua madogo ya pink na nyeupe yakisambaa kati ya matawi. Mwanga wa jua unapenya taratibu kupitia majani, ukiongeza mvuto wa mazingira ya asili. Mandhari hii inaakisi ustawi wa mimea katika hali ya utulivu na uhai.

Mti wenye matawi mengi ya kijani umesimama pekee yake, ukiangaza vizuri chini ya mwanga wa jua. Majani yamechanuka kwa wingi na mwangaza wa anga la wazi unapenyeza kati ya matawi, ukisisitiza uzuri wa asili na utulivu.

Matunda ya kijani na mviringo yameota kwa makundi kwenye mti wenye majani mapana. Mandhari ya kijani kibichi na mimea ya pembeni yanaashiria bustani yenye rutuba. Mukhtada huu unasisitiza uzalishaji wa mazao ya kitropiki katika mazingira ya asili.

Majani ya kijani kibichi, yamechanua kwa wingi juu ya matawi mafupi, yakionyesha afya njema na ustawi wa mmea. Mishipa ya majani inaonekana wazi ikichora muundo wa kupendeza, chini ya mwanga wa jua. Eneo la chini limefunikwa na nyasi, likiongeza mvuto wa asili wa mazingira.

Mimea tofauti yamepandwa kwa ustadi kwenye shamba dogo ikiwa ni moja na kitunguu. Mboga zenye majani mekundu na mimea yenye majani mapana kama maboga. Fensi ya mbao na kibanda cha nyuma vinatoa mandhari ya kijijini yenye utulivu. Mpangilio huu unaonyesha kilimo hai na matumizi bora ya nafasi kwa ajili ya chakula cha familia au cha biashara ndogo.

Mmea mdogo wenye majani ya kijani imekuwa katikati ya mawe na nyasi ikipata mwanga wa jua. Uzio mweusi na miamba kwa nyuma vinatoa manthari ya nje ya jiji. Mpangilio huu unasisitiza uhai wa mimea katika mazingira magumu.

Majani ya kijani yameota kwenye nyasi yakifuatwa na mimea mirefu inayofanana na mahindi katikati ya picha. Ua jeupe limechanua karibu na mbele likiongeza mvuto wa asili. Nyuma kuna uzio ambao yenye miti ya majani mengi huku anga likiwa safi na mawingu machache likikamilisha mandhari ya mashambani.

Majani mapana ya kijani yamejaa shambani yakionyesha ukuaji mnene wa aina ya mboga au tango ua la mbao linaonekana nyuma likitengenisha bustani na mazingira ya nje. Baadhi ya majani yana madoa madogo ishara ya mabadiliko ya hali ya hewa au wadudu lakini kwa ujumla mmea unaonekana ume stawi vizuri.